Hiki ni kituo cha kupoza umeme kikubwa chini ya anga la rangi ya samawati lililo na mawingu machache. Kuna miundo mingi ya chuma au nguzo na minara iliyobeba nyaya nyingi za umeme. Hii ni sehemu muhimu ya usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo cha kukwaza umeme au mtambo wa umeme ambapo kuna minara mingi mikubwa ya chuma iliyojaa nyaya za umeme zinazopitisha nguvu za umeme. Zikiwa zimepangwa kwa utaratibu chini ya anga safi la samawati kuna njia au barabara ndogo ya udongo katikati ya muundo huo ikionesha kuwa ni sehemu ya miundo mbinu muhimu wa usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo cha umeme chenye miundo mikubwa na chuma na nyaya nyingi za umeme. Inaonekana ni mahali ambapo umeme hubadilishwa viwango vyake kabla ya kusambazwa au baada ya kukusanywa kutoka vyanzo vya uzalishaji. Pia kuna bendera yenye nembo upande wa kushoto.

Hiki ni kituo kidogo cha umeme au sehemu ya mtandao wa usambazaji umeme. Kuna nguzo nyingi za chuma zenye nyaya na vifaa vya umeme vilivyowekwa juu yake. Chini kuna kokoto na sehemu iliyotengenezwa kwa vigae. Pia kuna bendera mbili za samawati na njano zenye nembo ambayo ni kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya, zikionyesha kuwa hii ni sehemu ya miundo mbinu yao. kuna uzio wa usalama unaozunguka eneo hilo.

Hii ni transformer ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo za miti. Transformer hii ni kifaa kilichotumika kwa ajili ya usambazaji wa umeme kwa watumiaji. Kuna nyaya za umeme, nguzo za miti, pia na vifaa vya usalama na usambazaji kama vile virekebishi.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme ambapo Kuna miundo mirefu ya metali , nyaya nyingi za umeme pamoja na vifaa vingine vinavyotumika kubadilisha na kusambaza umeme katika kituo hiki.

Huu ni mfereji mrefu uliokochwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji, mifumo ya majitaka au nyaya za umeme au mawasiliano. Kuna watu wanaofanya kazi ndani na karibu na mfereji na kuna udongo mwingi uliokochwa pembeni . Inaonekana kama eneo la ujenzi au matengenezo.

Hii ni tingatinga likibomoa au kuondoa vifuzi vya jengo liloboomoka. Kuna chungu kubwa la mabati ya ujenzi likiwemo wa mabati, mbao na vifaa vingine. Tinga tinga hilo linafanya kazi katikati ya vifuzi hivyo inaonekana kama shughuli ya ubomozi au usafishaji wa maeneo labda baada ya uharibifu.

Huyu ni nyani ambaye ameketi chini ana manyoya ya kijivu au kahawia uso mweusi na inashihikilia kitu fulani cheupe mikononi mwake, kinachoonekana kama kipande cha chakula au jani. Pembeni yake kuna majani mabichi labda mboga na udongo mwekundu kama asili.

Hili ni bwawa ambapo maji yanatiririka kwa nguvu kutoka upande mmoja hadi mwingine, na kuunda maporomoka madogo ya maji au mawimbi. Maji yanaonekana kua ya rangi ya kahawia au udongo, yanaonyesha kua huenda yamebeba matope au udongo. Kuna miundo za ndege au mawe inayoshikilia bwawa hilo, na miti mikubwa inaonekana nyuma ya miundo hio na dhidi ya anga ya samawati.

Hili bomba kubwa na samawati likiwa limeinulia au kusongeshwa kwa kutumia mashine nzito ya ujenzi pengine jiko. Bomba hilo linaonekana sehemu ya mradi mkubwa wa miundombinu ya usambazaji wa maji au mafuta, na liko katika eneo la wazi la udongo. Kuna mtu anaonekana ndani ya chumba cha dereva wa mashine hiyo

Ile ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wengi wamevaa shanga kubwa zenye rangi ya angavu shingoni na wengine wana mapambo ya kichwa. Wanaonekana kuwa kabila fulani au eneo jirani kutokana na mavazi na mapambo yao. Kuna wanaume na wanawake na baadhi yao wanatabasamu.

Hili ni eneo la maafa au uharibifu mkubwa labda baada ya jengo kuporomoka au mkasa mwingine. Watu kadhaa wanaonekana wakiondoa vifaa vilivyoharibika kama vile mabati na mbao. Mandhari inaonekana kuwa na vifusi vingi na vitu vilivyoharibika. Inaweza kuwa eneo la janga la asili au ajali ya ujenzi.

Hili ni shimo refu la kuchimba mfereji labda kwa ajiri ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu kama vile mabomba ya maji taka, maji au nyaya. Upande mmoja wa mfereji una ukuta wa mawe na ,au matofali na upande mwingine una udongo uliochimbwa na taka nyingi. Maji yaliyosimama yanaonekana chini ya mfereji. Kuna watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na shimo, wengine wakiwa wamevalia koti za usalama.

Huyu ni mtu akijaza maji kwenye vibuyu au madumu. Kuna madumu mengi ya rangi tofauti baadhi yao ni manjano na mengine ya samawati yakiwa yamepangwa na kujazwa maji kwa kutumia bomba. Hii inaweza kuonyesha shughuli ya usambazaji wa maji au kukusanya maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Hili ni kundi la watu wakifanya densi ya kitamaduni au maonyesho kwenye jukwaa kubwa la ndani. Wachezaji wamevaa mavazi ya kitamaduni baadhi wakiwa na manyoya au kofia zenye mapambo na wengine wakicheza ala za muziki kama ngoma na kayamba. Kuna viti vingi vya watazamaji vilivyopangwa nyuma yao vikionyesha kuwa huu ni ukumbi wa maonyesho au tamasha.

Haya ni mandhari ya asili ikiwemo mto au bwawa ndogo la maji yenye rangi ya udongo katikati. Kando kando ya maji na mbele kuna vichaka na miti midogo. Nyuma kuna msitu mnene au mlima iliyofunikwa na miti. Inaonekana kama eneo la mashambani au la hifadhi ya wanyama pori.

Hili ni jengo refu lenye maghorofa nyingi ambalo ni jengo maarufu sana la kihistoria nchini Kenya iliyoko jijini Nairobi. Kuna bendera nyingi zikipepea mbele ya jengo hilo na pia kuna mabango yenye nembo ya jina solar ikinukuu jina solar . Pia kuna jengo lingine refu nyuma yake.

Huu ni mnyama aina ya mjusi akiwa ametulia juu ya gogo au kipande cha mbao. Ana kichwa cha rangi ya machungwa au kahawia nyepesi na mwili wake una rangi ya kijivu na madoadoa meusi na yuko labda katika mazingira yake ya asili.

Haya ni mandhari ya kipekee na ya kuvutia sana ambapo vifaru wawili mmoja mkubwa na mwingine mdogo wakichunga kwenye eneo la nyika lenye nyasi kavu. Nyuma yao kwa mbali kuna anga la machweo au mawio. Na jiji lina majengo marefu.

Huyu ni mjusi ambaye kichwa chake ni chekundu au machungwa angavu huku sehemu kubwa ya mwili wake ukiwa ni samawati yenye madoa meusi au zambarau. Miguu yake pia inaonekana kuwa samawati. Ana umbo la kawaida la mjusi akiwa ameinua kichwa kidogo na miguu yake ya mbele. Mjusi yuko juu ya kitu kinachoonekana kama mti au jiwe.

Hili ni kundi la wachezaji wakiwa katika onyesho au mazoezi ya densi la kitamaduni. Wamevaa mavazi yanayofanana na rangi ya machungwa na mfumo wa kiafrika. Baadhi yao wana mapambo ya manyoya meupe kichwani. Wako kwenye ukumbi wenye viti vingi vya watazamaji wakifanya harakati zinazoonekana kuratibiwa.

Hii ni mboga ya wanyama pori ambapo kundi la tembo wanatembea kwenye njia ya udongo. Gari la safari limeegeshwa kando ya njia, pia wanyama wengine wako mbali. Pia kuna mabwawa na mimea tofauti, pia anga ni la rangi ya samawati likionyesha anga nzuri au hali nzuri ya hewa.

Haya ni mazingira ya mitaa ya mabanda ambapo kuna uchafu mkubwa. Na mkondo ya maji au mfereji uliojaa takataka au uchafu. Nyuma ya mkondo huo kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Pia kuna udongo wazi na mimea michache. Upande wa kulia kuna mbwa amelala chini.

Hili ni kundi la wanawake na watoto waliojipanga labda wakisubiri kitu. Baadhi ya wanawake wamebeba watoto wao migongoni. Ishara ya kawaida katika tamaduni nyingi za Kiafrika. Wengi wao wamevaa nguo za kitamaduni au za kawaida. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya miti, ikipendekeza wako nje.

Hawa ni ndege wawili aina ya korongo wana taji la kijivu, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu labda katika mbuga au eneo la wazi. Nyuma yao kuna mandhari ya milima au vilima na majemgo kwa mbali ikionyesha kuwa labda wamo karibu na makazi ya watu au mji.

Hili ni kundi la vifaru watatu amabao wanatembea kwenye mbuga ya wanyama au asili ya hifadhi ya wanyama. Nyuma yao kuna daraja la kisasa linalopita juu ya ardhi ambalo ni uwepo wa mbinu ya miundo msingi ya binadamu karibu na makazi ya wanyama pori.

Huu ni msitu wa wanyama au ni mbuga wa wanyama ambapo kuna majani pamoja na mimea tofauti tofauti yenye rangi ya kijani kibichi pia kuna miti mirefu na kando yake tunaona mnyama aina ya twiga ambaye amesimama huenda ikiwa ako katika harakati zake za malisho.

Hili ni basi la abiria la rangi ya kijani na manjano likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Inaonekana ikisubiri abiria au limefika kituoni. Kuna namba sabini na arubaini zimebandikwa mbele ya basi, ambazo huenda zinaashiria yanayoashiria namba ya njia au nauri. Mbele ya basi kuna wanaume waliovaa shati la rangi ya njano na suruali za kijivu, wakiwa wamesimama. Nyuma ya basi kuna watu wengine wamesimama, na mabasi mengine yameegeshwa.

Hili ni gari la usafiri wa umma lenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee. Kwenye mlango ya matatu kuna orodha ya vituo au maeneo ambayo gari hilo linahudumia. Ndani ya matatu kuna abiria ambao wamekaa. Pia kuna matatu mengine kwa nyuma.

Hizi ni shughuli za usafiri wa umma hasa mabasi madogo yakichukua abiria au kusubiri abiria. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu baadhi yao wakiwa wamevaa kama makanga au abiria. Kuna majengo nyuma na mandhari yanaonekana kuwa katika mazingira ya mjini labda kituo cha mabasi au sehemu ya shughuli nyingi za barabarani.

Hii ni basi ndogo maarufu kama matatu. Matatu hii ina rangi za kuvutia ,sanaa na mapambo ambayo ni sifa bainifu za usafiri wa umma nchini Kenya. Kuna watu wakiangalia au kutoka kwenye matatu hii na inaonekana kama iko kwenye kituo cha mabasi au barabarani ikisubiri abiria.

Hii ni sehemu ya barabara pana yenye njia mbili iliyo kando na miti na mimea mengi. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya kioo cha gari na dirisha ikionyesha kuwa picha ilipigwa kutoka ndani ya gari linalosafiri. Kuna mabango ya matangazo mbalimbali upande wa kushoto wa barabara.

Huu ni msongamano wa magari barabarani ambapo kuna magari mengi ya aina tofauti ikiwemo malori, mabasi na magari madogo yaliyosimama au yakisonga polepole kwenye barabara pana yenye njia nyingi. Kando ya barabara kuna miti na majengo. Linaonekana kama eneo la mjini lenye shughuli mingi.

Huu ni msongamano wa magari barabarani ambapo kuna mabasi mawili, matatu na lori yote yakiwa yamesimama kwenye foleni. Pia kuna jengo refu upande wa kulia wa barabara na inaonekana kama ujenzi au uchimbaji upande wa kushoto.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna mabasi kadhaa, ikiwemo basi la rangi ya samawati na njano na jingine la kijani. Kuna bodaboda na magari mengine yaliyo simama au ya kisogezwa. Pia kuna watu wengi wakitembea pembeni ya barabara wakingoja magari au kusimama. Pia kuna majengo marefu na bango kubwa la matangazo lenye nembo ya Techno na kinakuja na hilo. Pia kuna mabango mengine madogo ya matangazo.

Hizi ni shughuli za barabarani mjini. Kuna mabasi mawili, moja la samawati na njano lenye maandishi chini na lingine la samawati na nyeupe lenye maandishi Zigi. Watu wengine, ikiwemo maafisa wa trafiki, wakiwa wemesimama katikati ya barabara. Pikipiki yenye abiria na wanatembea kwa miguu. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma.

Hii ni matatu au basi ndogo ambayo ina namba ya usajili ya Kenya. Kuna mtu amesimama karibu na matatu amevaa koti refu la kijani kibichi. Pia juu ya matatu kuna ishara iliyochorwa kwa mkono yenye maandishi Jua Kali . Mazingira ni ya barabarani ambapo sehemu ya barabara inaonekana kuwa na maji ikionyesha kuwa labda mvua imekuwa ikinyesha.

Hili ni basi ndogo au matatu lenye namba ya usajili likiwa limeegeshwa barabarani pahali panapoonekana kuwa na shuguli nyingi za watu na biashara. Juu ya basi kuna mabango ambapo inaonekana kama kituo cha basi au eneo la kupakia abiria.

Hili ni kundi la watu ambao wamesimama kando ya barabara ambao wamevalia makoti au nguo zenye mikono mirefu. Sehemu ya barabara inaonekana kuwa na mfereji mdogo wenye maji kando ya barabara. Kuna nguzo yenye bango ndogo la kijani ingine ya nyeupe, nyuma ya kundi la watu kuna magari machache. Upande wa kushoto kuna ukuta wa mawe, kuna miti na mimea mingine inaonekana nyuma.

Hili ni basi kubwa la abiria ambalo linaonekana kuwa limeegeshwa au limesimama kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na wengine wapo kwenye barabara. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini yenye majengo na miti kwa nyuma. Basi lina rangi ya samawati na linaonekana katika hali nzuri.

Haya ni mandhari ya jijini ambapo kuna kundi la wanaume wamesimama karibu na gari aina ya matatu au basi dogo la abiria. Nyuma yao kuna majengo yenye mabango ya biashara ambayo yanaonyesha kuwa ni kituo cha usafiri au eneo lenye shughuli nyingi za biashara. Wanaume hawa wamevaa nguo za kawaida na wengine wanaonekana wakisubiri au wakitembea.

Kuna basi jekundu upande wa kushoto pamoja na magari mawili madogo meupe au matatu yenye mistari ya rangi na namba za usajili. Nyuma ya magari kuna majengo marefu. Mojawapo lina vioo vya dhahabu, jingine lina rangi ya machungwa. Kuna bango jeupe na jekundu. Magari yameegeshwa au yako barabarani, pia mtu mmoja anaonekana upande wa kulia wa picha.

Haya ni mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Kuna magari ya uchukuzi wa umma kama vile boda boda. Kuna watu wengi wanaotembea au kusubiri magari. Pia kuna maafisa wa usalama wa barabara ambao wamevalia mavazi ya rangi ya manjano wakidhibiti shughuli za barabarani. Pia kuna majengo marefu ya kibiashara katika mandhari haya.

Hii ni sehemu ya wazi na ambapo huenda ikawa ni sehemu ambayo watu huabiria magari na aina ya magari ambayo yameweza kuegeshwa upande wa kulia ni mabasi. Pia kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi, pia kuna majumba marefu marefu, pia kuna watu ambao wako katika kawaida.

Haya ni mabomba makubwa ya rangi ya samawati ambayo kwa kawaida hupatikana katika mitambo ya maji au viwanda. Inaashiria miundombinu inayohusiana na usambazaji au usimamizi wa maji.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa takataka na uchafu wa kila aina uliotupwa, labda kwenye maji au karibu na eneo la maji na mimea iliyopo kando ina rangi ya samawati iliyomea kando ya takataka hii na inaonekana kama uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Hili shimo au eneo ambalo udongo mwingi umechimbwa na kuwekwa kando. Udongo unaonekana kuwa na maponge makubwa huenda eneo hili lililotumika kwa ajili ya ujenzi au labda nishimo lililochimbwa kwa madhumuni mengine kama vile ya msingi, mfereji au kisima. Eneo linaonekana kuwa la nje labda sehemu ya ardhi au kiwanja. Kuna baadhi ya mimea midogo au nyasi zilizoonekana. Pia kuna bomba au waya ya kijani iliyolala kwenye udongo.

Hili ni kundi la ng'ombe wakinywa maji kutoka kwenye besheni kubwa au birika la maji. Wamekusanyika kuzunguka besheni hiyo, na baadhi yao wakiwa wameinamisha vichwa vyao kunywa. Nyuma ya ng'ombe kuna mazingira ya shamba au pori lenye miti isiyo ya majani mengi ambayo yanaweza kuashiria msimu wa kiangazi au eneo kavu.

Huu ni mkusanyiko wa mabomba mengi ya rangi ya kijivu, yenye ukubwa na kipenyo tofauti. Mabomba haya yanaweza kua ya plastiki au ya chuma. Yanatumika kwa madhumuni mbali mbali kama vile, mifumo ya maji, mifereji ya maji, au mfumo ya umeme.

Huu ni mfereji au mtaro uliochimbwa ardhini uliojaa maji machafu. Kuna mawe na labda takataka ndani ya maji na kando ya mtaro. Kivuli cha mtu kinaonekana kando ya mtaro upande wa kulia. Inaashiria shimo la maji au mfereji wa kupitishia maji machafu.

Hili ni koili ya bomba la maji, ambapo ni ya rangi ya kijani, ambapo imefungwa pamoja kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha. Kwa kawaida mabomba kama haya hutumika kwa minajili ya umwagiliaji au usafirishaji na matumizi mengine ya maji.

Haya ni mazingira ya mjini au kitungojini ambapo kuna barabara ya vumbi. Watu kadhaa wakitembea kwenye barabara hii na pia kuna pikipiki ime pakiwa pembeni. Upande wa kushoto wa barabara kuna majengo yanaonekana kuwa maduka au biashara ndogo la mabati au miundo pia kuna ukuta upande wa barabara hiyo.